Kuna mwanaume aliyevalia vulani ya kijivu na suruali ya blue, jeans . Akiwa ameinama na kushughulika na viatu vya ngozi vilivyo na shanga. Viatu hivyo vimepambwa kwa rangi mbalimbali na vimetundikwa kwenye sitendi ya mbao vikionyesha jinsi vinavyo uzwa.

Gari la rangi nyeusi imeegesha nje ya nyumba. Gari hilo ni refu, lina paa la juu na linang'aa vizuri. Mbele ya gari hilo kuna alama za utambulisho, nyuma yake kuna lango la buluu lenye umbo la maua au michoro maridadai, huku kando yake kukiwa na nyasi.

Gari jeupe limesimamishwa kwenye barabara iliyojengwa kwa matofali, karibu na taa ya mbele ya upande wa kulia kuna mkuruzo au alama nyeusi, nyuma ya gari kuna mimea na miti, mwanga juu unaangaza na kivuli cha gari kinaonekana barabarani.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya upande wa mbele, una picha ya Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya hiyo, pamoja na nembo ya banki kuu ya Kenya ilio, upande wa nyuma una picha wa tembo na nyati wakitambaa katika mbuga.

Gurudumu la gari la rangi, gurudumu hilo lina rima ya fedha yenye muundo wa kipekee na katika kuna alama ya kampuni ya audi. Tairi ya gurudumu ni nyeusi na inakaa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa matofali.

Safu ndefu ya magari imepangwa kando ya barabara yenye nzike. Magari mengi yaliyoonekana ni ya kifaa, kifahari yenye rangi mbalimbali, akiwemo meusi na meupe. Nyuma ya magari hayo kuna maa, jengo refu lenye gorofa kadhaa lililopambwa na ma, maa, mabango. Kuna nguzo za meme na nyaya zinizo, zinazoonekana juu.

Kuna ndizi mbili zilizowekwa katika ndoto ndugu za plastiki. Ndizi hizo bado hazijaiva, na zimetundikwa kwenye mashina yaliyokatwa. Kuna bidhaa zingine za sokoni, zikiwemo vitunguu, viazi vitamu, na ndizi zaidi, zilizowekwa kwenye meza ya mbao.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye maegesho , magari hio , haya yana rangi mbali mbali yakiwemo meupe na ya kahawia na yameegeshwa kuelekea upande mmoja. Nyuma ya magari hayo kuna majengo marefu ya kisasa, chini anga lenye mawingu.

Mbele ya duka kuna njia iliyojengwa kwa matofali. Duka una mlango wa chuma yenye rangi ya kijani na ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji na bidhaa nyingine. Rangi ya nje ya duka ni buluu iliyochanganyika na nyeupe. Mlango wa duka una mahandishi neno Mpesa kwa wima na upande wa juu kuna uandishi kwa neno Pesa Kwa Mlando.

Mwanamke amevalia sare nyeupe iliyoandikwa Daima na anapanga bidhaa kwenye rafu. Bidhaa hizo ni maziwa na mtindi. Baadhi zikiwa za chapa ya Delamere Yoghurt. Rafu zimejaa bidhaa nyingi zikiwa na pakiti ya rangi mbalimbali kama nyekundu na manjano. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu ambaye pia anaangalia picha hizo.

Kuna gari aina ya la Van la rangi yenye fedha limesimama kwenye eneo lenye nyasi. Pia lina alama ya kijani na mistari ya rangi ya machungwa na kijani. Magari mengi yameegeshwa karibu na mandhari ina miti na majengo michache.

Kundi la watu wamekusanyika kwenye mlango wa jengo lenye mabango ya matangazo ya maziwa. Bango la juu linaonesha ngombe, maziwa na maandishi destiny dairy. Watu hawa wanaonekana wamevaa nguo za kawaida na mmoja wao amevaa fulana nyekundu. Upande wa kulia wa mlango kuna makopo mengi ya chupa yanaotumika kuhifadhi maziwa.

Banda la mboga na matunda sokoni. Kuna rundo kubwa la nyanya zilizo iva upande wa chini kushoto. Karibu na nyanya kuna kiasi kikubwa cha giligilani, upande wa chini kulia kuna pilipili hoho za rangi ya njano na nyekundu. Katika sehemu ya juu kuna mboga mbalimbali, zikiwemo vitunguu, ndimu, na pilipili hoho za kijani.

Mlango wa duka dogo la rejareja unaonekana kuuza maziwa na bidhaa zake. Mlango na ndani ya duka vimepakwa rangi ya bluu, juu ya mlango na kando yake kuna mabango ya matangazo yenye picha za bidhaa zinazouzwa kama maziwa, mayai na mikate. Duka hilo linaonekana kuwa na friji la kuweka maziwa na rafu za kuweka bidhaa nyingine.

Wamekaa ndani ya jengo lenye madirisha makubwa, magari kadhaa yamesimama vizuri juu ya sakafu inayong'aa, magari haya yanarangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na kijivu, miyonzi ya jua inaingia ndani kupitia madirisha na kuyaangaza, eneo lote linaonekana kuwa safi na kupangwa kwa mapango na mapangilio mazuri.

Kuna soko la wazi lenye matunda mengi, machungwa, maembe, nanasi, ndizi, na matunda mengine. Yamewekwa juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao, ndizi zimetundikwa juu ya stendi ya soko. Mbele ya picha kuna mwanamke ambaye amegeuka, akivalia fulana nyeupe yenye milia nyeusi. Nyuma yake kuna wafanyabiashara wengine, na wateja wanaoonekana wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Fungu la noti za pesa, fungu la noti za pesa za Kenya hasa zile za shilingi elfu moja zimetawanyika au zimewekwa kwa mpangilio hafifu. Hii ni kuashiria kiasi kikubwa cha fedha katika Kenya.

Sehemu ya mbele ya duka inaonyesha huduma za M-Pesa na Nisan autoparts . Baiskeli imebaki karibu huku mtu mmoja akiwa ameketi nje ya duka. Rangi za kijani na nyekundu zinatawala katika maeneo ya biashara zikionyesha bidhaa na huduma zinazotolewa.

Onyesho la nje la duka la magari la Hyundai linaonyesha na magari mawili. Magari hayo moja jeupe na lingine jeusi yameegeshwa nje. Bango lenye jina la Hyundai linaonekana juu ya duka lenye taa zinazong'aa.

Soko la matunda la wazi ambapo aina mbalimbali za matunda zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna migomba mingi iliyoning'inia juu ikiwa na ndizi zilizokomaa na nyingine ambazo bado ni mbichi. Matunda mingi yamewekwa kwenye masanduku na vikapu chini wakiwemo tikiti maji, tufaha, maembe, machungwa, nanasi na matunda ya karaha.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na matunda na mboga nyingi zikiuzwa. Kuna rundo kubwa la matunda ya aina mbalimbali yakiwemo maembe, nyanya na matunda ya rangi ya kijani na manjano. Watu wameketi karibu na baadhi zao wengine wakiwa wamebebea vitu wakifanya biashara.

Mtu ameshikilia rundo la noti za pesa za Kenya. Noti hizi zote ni za shilingi elfu moja na baadhi yake zina picha ya rais wa zamani wa Kenya Jomo Kenyatta. Noti hizi zinaonyesha dhamana ya juu ya shilingi za Kenya.

Soko kubwa la uwazi linaonekana likiwa na miundo mbinu kubwa ya vyakula. Kuna milundo ya matunda na mboga za rangi tofauti zikiwemo nyekundu ,kijani na manjano. Watu wanasimama na kuketi katikati ya vyakula wakifanya biashara na pia kuna miavuli ya rangi tofauti.

Wanabiashara na wanafunzi wamekusanyika katika soko lenye bidhaa mbalimbali za matunda, machungwa, maembe , ndizi ndizo zinazoonekana zikiwa zimetundikwa juu au kupangwa kwenye meza. Mtu moja amesimama akichagua bidhaa ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi.

Mkono unaonekana kushika au kuhesabu noti za pesa za Kenya ikiwemo shilingi mia mbili na mia tano. Pesa ni za sarafu pia zimepangwa kwa mafungu kando ikionyesha mazingira ya biashara au utunzaji wa fedha.

Ndani ya duka la nyama kuna wauzaji watatu ambao wako kazini. Katika sehemu ya mbele kuna kiunzi cha kioo chenye vipande vikubwa vya nyama ya ng'ombe. Vikiwa vimewekwa juu ya meza ya chuma, nyuma ya wauzaji kuna ndoano ya kung'ing'inia ambapo mzoga wa mnyama umening'inia. Sehemu hii inaonekana chafu na ina vifaa vya kupima na kukatia nyama.

Mkononi kuna rundo la noti za shilingi za Kenya. Noti iliyo juu ina dhamani ya shilingi elfu moja na ina maneno Kenya na banki kuu ya Kenya pamoja na picha ya simba, sehemu ndogo ya kibodi ya kompyuta inaonekana nyuma.

Mwanamke ameketi kwenye stoo ya bidhaa ya kitamaduni akitengeneza mapambo mbalimbali .Bidhaa nyingi za mikono ikiwemo shanga, mkanda na vitambaa zimetundikwa na kupangwa kwenye meza. Hali inaonyesha shughuli za biashara za bidhaa za utamaduni au sanaa.

Mwanamume akiwa ameinama anapanga na kuchagua nyanya zinazowekwa kwenye masanduku ya mbao, sanduku nyingi zimejaa nyanya nyekundu zikionyesha biashara kubwa ya nyanya, watu wengine na mikokoteni ya mizigo wanaonekana kwa nyuma, wakionyesha mazingira yenye shughuli nyingi.

Funguo ya kisasa ya gari ikiwa na vitufe vya kufungua na kufunga imetundikwa kwenye mlango wa gari. Mtu anaweza kuona sehemu ya nyumba kubwa kwa nyuma ikionyesha mazingira ya jiji au eneo la biashara.